Kwenye picha hii, vitabu vimeekelewa juu ya meza. Vitabu vinaonekana kwamba ni vya darasa la saba na pia ni la somo la utarakilishi ama computer science . Nyuma yake, kuna faili ambayo ni ya manjano.